Sehemu ya ndani ya duka, kubwa la nguo, labda la kifahari, lenye nguo na viatu vilivyopangwa vizuri, kwenye rafu na meza. Taa zinazong'aa, zinatoa mwanga mzuri, zikionyesha bidhaa mbalimbali za kiume, kama vile mashati, suti na viatu. Duka linaoneka na kuwa safi na la kisasa, likiwa na sakafu ya mbao.

Gari jeupe la kifahari linaloonekana kama suv likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Gari linaloonekana jipya na lenye muundo wa kisasa likiwa na madirisha meusi na magurudumu yenye kung'aa.

Sehemu kubwa ya maonyesho ya magari ambayo inaonekana kuwa ni chumba cha mauzo cha magari. Ndani yake kuna magari kadhaa yaliyopangwa baadhi yakiwa meusi, mekundu na ya buluu. Kuna watu mbalimbali baadhi wakiangalia magari na wengine wakiwa kwenye meza ya ofisi zinazoonekana. Nafasi hiyo ina madirisha makubwa na dari refu, ikionyesha mazingira ya kisasa na wazi.

Watu wawili, mmoja akiwa amesimama na mwingine akiwa amejiegemeza kwenye kaunta. Wote wawili wanaonekana wako katika mazingira ya ofisi au chumba cha maonyesho, labda cha magari kwani gari linaonekana nyuma. Wamevaa nguo za biashara.

Gari la kifahari linaloonekana kuwa SUV nyeusi aina ya Mercedes Benz G-Wagon likiwa limeegeshwa mbele. Magari mengine yanaonekana nyuma yake na taa zake za mbele zinawaka. Namba ya leseni inaonekana kama ishirini na mbili Rawa Auto, gari linaloonekana kuwa jipya na lenye nguvu.

Gari ndogo jeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili linaonekana kuwa safi na lina magurudumu yenye rimu zinazong'aa, zenye rangi nyekundu katikati. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi na kuna magari mengine, yaliyoegeshwa nyuma yake. Mandhari ya nyuma ina miti na anga yenye mawingu meupe.

Soko au duka kubwa la bidhaa za kitamaduni na zawadi. Kwa mbele kuna ngoma za Kiafrika zilizopambwa vizuri na viatu. Kwenye meza ndefu kuna rundo la nguo na vitenge zilizo rangi mbalimbali na pia kuna mapambo na vitu vingine vidogo vilivyopangwa juu ya meza. Juu yao kuna nguo nyingine zilizoninginia na bidhaa nyingi zaidi zinazouzwa.

Kuta iliyojaa viatu vingi vya ngozi vilivyopambwa na shanga za rangi mbalimbali. Viatu hivi vimepangwa kwa safu vikionyesha ufundi wa mikono, mtu mmoja anaonekana akichagua, au kupanga viatu hivyo.

Soko la ndani labda la mbonga na matunda lenye mwanga hafifu, kuna meza na vibanda vilivyojaa matunda na mboga mbalimbali. Dari ya soko imeezekwa kwa mabati na njia ya katikati ni ya udongo au saruji.

Soko la nguo za mitumba au duka ndogo lenye nguo mbalimbali kama sweater, fulana zilizopangwa .Kuna mabango yanayoonyesha bei na ofa maalum kama jumpers three hundred .Mwanga wa balbu unaangazia bidhaa na mwanaume mmoja a ayeonekana akihudumia wateja.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi likiwa limejaa mamia ya miavuli yenye rangi mbalimbali. Miavuli hii imetumika kufunika bidhaa ya kuwakinga wanabiashara na wateja kutokana na jua au mvua. Chini ya miavuli kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kama vile matunda na mboga na watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya soko na picha imepigwa kutoka juu ikionyesha ukubwa na uhai wa soko hilo.

Nyumba ya kifahari iliyojengwa kwa matofali mekundu na paa jekundu ikiwa na bustani kubwa ya nyasi kijani kibichi mbele. Kuna njia ya matofali iliyoelekea kwenye mlango wa nyumba na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa nzuri . Nyuma ya nyumba kuna miti na majengo mengine ikipendeza eneo la makazi tulivu.

Majengo mawili marefu yenye ghorofa nyingi yakisimama dhidi ya anga lenye mawingu . Jengo la mbele linaonekana kuwa la zamani kidogo, likiwa na rangi ya kahawia na madirisha yenye muundo wa mraba. Mawingu meupe na ya blue angani, yanajaza nafasi kubwa kwa picha ,yakionyesha hisia na utulivu kwa uwazi.

Jengo la ghorofa mbili lenye maduka na mabango ya biashara. Kuna bango la to let , likionyesha nafasi ya kupangisha na mbele ya jengo, kuna vigae vya sakafu, vinavyoonyeshwa. Waya nyingi za umeme, au mawasiliano, zinaonekana, juu anga ni safi ya blue .

Jengo kubwa la ghorifa ambalo bado liko kwenye hatua za ujenzi au limekamilika kwa kiasi lina kuta za matofali na nguzo zenye rangi ya zambarau na buluu zinazoonekana wazi. Kuna madirisha mengi yenye vioo vinavyong'aa na baadhi ya sehemu za jengo bado hazijakamilika. Chini ya jengo kuna mbati yaliyopangwa na mbele yake kuna nyasi kavu.

Nyumba nzuri ya ghorofa mbili yenye rangi ya machungwa na nyeupe iliyozungukwa na bustani nzuri na mimea mingi ya kijani. Kuna milango na madirisha makubwa yenye rangi nyeusi na ngazi zilizoelekea mlagoni. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye maua mekundu na mimea mengine mengi ikiwemo mti wa migomba.

Sehemu ya nje ya nyumba ya kisasa yenye balcony na bustani iliyotunzwa vizuri. balcony ina sakafu ya vigae na uzio wa vioo na chuma ikiwa na viti na meza za kukaa . Chini ya balcony kuna bustani yenye nyasi iliyokatwa vizuri na miti midogo yaliyopandwa. Nyuma ya bustani kuna jengo ndogo lenye ngazi za kuzunguka na pia uzio wa nyaya za umeme juu.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijivu na balcony nyeupe zenye pau nyeusi. Juu ya paa kuna matangi meusi ya kuhifadhi maji. Anga linaonekana kuwa la bluu na mawingu machache. Kuna nyaya za umeme zinazopita jengo ya juu. Inaonekana kuwa jengo jipya la makazi.